Mwanamke na mtoto mdogo wakiwa chini ya chandarua cha kuzuia mbu, pengine kulala au kupumzika. Chandarua kinaonekana wazi kikiwakinga dhidi ya mbu, na hivyo kuzuia malaria.

Wauguzi watatu wakiwa wamevalia sare za kijani na barakoa. Mgonjwa amelala juu ya kitanda cha magurudumu akisukumwa na wauguzi wawili, huku mwingine akisimama karibu. Hali inasifiria chumba cha matibabu au wodi ya kutengwa.

Mfanyakazi wa afya amevaa mavazi kamili ya kujikinga. Anashika chupa ya dripu katika chumba kinachoonekana kama ward ya hospitali yenye vitanda na vifaa vingine vya matibabu.

Mfanyakazi wa afya akimpatia mtu sindano, labda chanjo. Watu wengine wamesimama au kuketi nyuma. Wengine wamevalia barakoa, inaonekana kama tukio la afya la umma au kampeni ya chanjo.

Muuguzi, akimpa sindano, mtu mwingine. Labda chanjo. Kuna watu wengine, wawili nyuma yao. Inaonekana kama tukio la matibabu au afya.

Mtu akiandika katika daftari kubwa la kijani. Kuna rundo la nyaraka ingine ikiwemo fomu za matibabu kutoka kaunti ya Kajiado. Inaonekana kama shughuli ya ofisini au kuhifadhi kumbukumbu.

Madaktari watatu wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji na barakoa wakifanya oparesheni katika chumba cha upasuaji. Wote wanaonekana wamejikita kwenye kazi yao.

Mfanyakazi wa afya, labda daktari au nesi, akiwa amevaa vifaa kamili vya kujikinga, kando ya mgonjwa aliyelazwa kitandani hospitalini. Mgonjwa anaonekana amefunikwa na blanket na yuko karibu na vifaa vya matibabu, akiashiria yuko katika hali mahututi.

Kundi la madaktari wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji na barakoa wakiendelea na operesheni ndani ya chumba cha upasuaji. Wamejikita kwenye mgonjwa ambaye haonekani vizuri na kuna mwanga mkali ukiaangazia eneo la upasuaji.

Mtu akichangia damu ,mkono wake umefungwa na bomba na damu linalopeleka damu kwenye mfuko. Anaonekana ameketi kwenye kiti na anashikilia mpira wa kijani mkononi.

Kliniki ya rununu ikitoa huduma za matibabu. Watu kadhaa wakiwemo madaktari, wauguzi wa wagonjwa, wako nje wakihudimiwa. Inaonekana kama tukio la afya ya jamii.

Kliniki ya rununu labda kutoka "Amref Health Africa", ikiwa na nembo za "Amref", inaonekana kuwa imetengenezwa kwa ajili ya huduma za afya zinazohamishika.

Gongo wa mwanamke aliyevaa fulana ya kijani kibichi yenye maandishi meupe, community health volunteer au wanajitolea kwa afya ya jamii, amebeba mtoto mgongoni mwake. Picha inaashiria shughuli za afya ya jamii na kujitolea.

Muuguzi akichukua sampuli ya damu kutoka kwa kidole cha mtu mwingine, labda kwa ajili ya vipimo. Wote wawili wameketi kwenye viti vya buluu. Watu wengine wanaonekana nyuma yao.

Lori nyeupe la kliniki ya rununu ya Beyond Zero. Ina alama ya msalaba wa bluu na maneno mobile clinic kwa herufi nyekundu. Pia inaonekana kufadhiliwa na Jimna Mbabu Foundation.

Mfano wa jino jeupe kubwa na kioo kidogo cha daktari wa meno, vyote vikiwa vimewekwa kwenye sehemu ya rangi ya bluu. Inaweza kuwakilisha afya ya meno au huduma za meno.

Hatua nne za matibabu ya meno. Meno yanaonekana kubadilika kutoka hali isiyoridhisha hadi kuwa nadhifu na yaliyopangwa vizuri.

Mtu akifanyiwa uchunguzi wa meno, Daktari akiwa amevaa glavu za buluu anatumia kioo kidogo na kifaa kingine kuchunguza kinywa cha mngojwa. Meno ya mgonjwa yanaonekana meupe na safi.

Meno ya mbele ya mtu, hasa yale ya juu, yakiwa na mapengo au matundu makubwa katikati, kama vile yamechongwa. Meno mengine yanaonekana kuwa na rangi ya njano kidogo.

Madaktari wawili wa meno wakiwa wanamhudumia mgonjwa; ambaye anaonekana kuwa mtoto au mtu mdogo. Amelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Madaktari wote wamevaa barakoa, glovu na kofia za upasuaji na mmoja wao ana miwani ya kujikinga usoni.

Kundi la watoto wakiwa wamevalia fulana nyekundu wengine wanaonekana kuwa watu wazima waliovalia nguo nyeupe. Watu wote wako nje labda wakishiriki katika tukio au maandamano.

Sehemu ya chini, ya uso wa mtu, anayetabasamu, midomo imechanuka, na meno meupe, yanaonekana. Ngozi inaonekana kuwa nyeusi.

Meno mawili meupe. Moja likiwa na kioo cha daktari wa meno. Inaashiria vifaa vya afya ya meno au huduma za meno.

Mswaki wa kijani na nyeupe uliolala karibu na vifaa vya daktari wa meno. Upande wa kulia kuna kioo kidogo kinachotumiwa kukagua meno. Inaonekana kama vifaa vya kusafisha meno ikizungukwa na mwanga.

Kinywa kikifanyiwa matibabu ya meno. Burashi ndogo inapakaza kitu kunachoonekana kama gel labda floride au kifuniko kwenye jino la mbele. Hii ni kawaida katika matibabu ya usafi wa kinywa.

Magari ya zima moto, yakiwa yameegeshwa karibu na jengo usiku, labda baada ya au wakati wa kuzima moto. Kuna watu wamesimama karibu na barabara inaonekana mvua au ina maji.

Maafriko makubwa ambapo waokoaji wakiwa wamevaa sare nyekundu, wanasaidia mtu aliaye adhirika. Maji yanaonekana kuwa mengi na yana rangi ya udongo, yakionyesha adhari mbaya ya maafriko haya.

Kundi la wanaume wanne wamesimama mbele na mmoja ndani ya gari. Wanaume watatu kati yao wale walio mbele wamesimama karibu na mifuko miwili, kila mmoja inayofanana na misaada. Nyuma yao kuna gari linalo onekana kuwa la kutoa msaada.

Mwanamke akibeba mfuko mkubwa kichwani, labda wa chakula, huku mwanaume aliyevaa barakoa na glovu, akimsaidia au kumpatia. Nyuma yao, kuna watu wengine wameketi chini. Hali inaonekana kua ya ukame au mazingira magumu.

Watu wawili nje ya nyumba inayoonekana kuwa duni. Mwanaume ameinama akitumia ndoo ya bluu labda akiosha mkono au kitu kingine. Kuna vyombo vingine vya maji karibu nao.

Eneo lililoharibiwa, labda kutokana na moto au maafa mengine. Kuna mabaki ya miundo iliyochomeka, hasa, mabati yaliyapindika. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea au kusimama katikati ya uharibifu huo.

Kikosi maalum cha wanajeshi au polisi, wakiwa kwenye pikipiki kadhaa. Wamevalia sare za kijeshi na wengine wamebeba bunduki. Wanaonekana wako tayari kwa oparesheni au mazoezi.

Jengo la ghorofa moja. Linaonekana kama shule au nyumba kubwa. Limezungukwa na maji mengi ya mafuriko na paa lake lina rangi ya kijani kibichi. Anga lina mawingu meupe na blue .

Moshi mkubwa mweusi na moto mkali angani unaoashiria tukio la moto mkubwa. Watu kadhaa wamesimama mtaani, wengine wakiangalia eneo la tukio na magari yanaonekana yakiondoka.

Kikundi cha watu wakiwemo wanawake na mtoto mdogo. Wakitumia kituo cha kunawa mikono. Watu wazima wote wamevaa barakoa. Mwanamke mmoja akiwa anamsaidia mtoto kunawa mikono yake. Inaonekana kama tukio la elimu ya afya au kampeni ya usafi.

Bomba la maji, la nje ya nyumba. Likiwa limetengenezwa, kwa bomba la kijani kibichi na lina chemba nyekundu. Linaonekana linavuja kidogo.

Chumba kinachoonekana kama ofisi au chumba cha kusomea. Kuna meza kubwa katikati yenye vitabu, vifaa vya kusomea au kufanyia kazi na viti viwili, kimoja cheusi na kingine cheupe. Dirisha lenye nondo linaruhusu mwanga wa jua kuingia.

Chumba kinachoonekana kama ofisi. Chenye kabati ya chuma kushoto, na meza na viti kulia kupitia mlango ulio wazi. Kuna karatasi zilizobandikwa ukutani na dirisha lenye nondo linaonekana kwa mbali.

Kifaa kikubwa kinachofanana na mashine ya matibabu kikiwa kimesimama katika jumba chenye ukuta wa rangi ya kahawia. Inaonekana kuwa ni sehemu mbalimbali zilizounganishwa na nyaya.

Gari la wagonjwa lililoelekezwa nyuma likiwa na mlango wa nyuma wazi. Ipo kwenye eneo la wazi lenye kivuli cha miti karibu na majengo madogo. Kuna pia mtu mmoja ameketi nje ya jengo.

Mapipa mawili ya taka yanayofanana na yale yanayotumika kwa ajili ya usafi wa wanawake .Moja ina rangi ya buluu na lingine rangi nyeupe, zote zikiwa na vifuniko vya kuzungusha juu.

Mtu amevaa koti jeupe akisaini au kuandika kwenye karatasi ya bluu, juu ya meza iliyojaa nyaraka. Ikiwemo folder kubwa ya manjano, kompyuta na vitu vingine vya ofisi viko mezani.

Kitanda cheusi cha kliniki au cha masaji chenye fremu ya chuma kipo ndani ya chumba chenye ukuta wa rangi ya kijani kibichi na sakafu ya kahawia.

Watu wawili wamesimama juu ya rundo la takataka wakiangalia chini kwenye eneo kubwa la makazi duni yakiwa na nyumba nyingi zenye paa za mabati na mandhari ya machweo.

Mwanaume akiwa ameketi labda kwenye sofa na anaonekana mwenye huzuni au amechoka sana. Mkono wake mmoja umefunika uso wake na mwingine ameshikilia simu. Amevaa shati la bluu na miwani.

Za Panadol. Dawa ya kutuliza maumivu na homa. Pia kuna rundo la tembe nyeupe za dawa, zikiwa zimetolewa kutoka kwenye pakiti, zikiwa zimewekwa mbele.

Mkono wa mtu mzima ukimpatia mtoto mchanga, matone ya dawa mdomoni, pengine chanjo ya polio. Mkono mwingine unashikilia taya na mkono. Mtoto amelala chali, amevaa nguo zenye rangi.

Watu kadhaa wakiwemo wanawake na watoto. Inaonekana kama kuna huduma ya matibabu au msaada inatolewa. Mtu mmoja ambaye huenda ni mtaalamu wa afya, amevaa glovu nyeupe na anaonekana akimhudumia mtoto mdogo labda akimpa dawa au akimchunguza kinywa.

Muuguzi akimpa sindano mtu aliyeketi. Pengine chanjo. Wote wawili wamevaa barakoa. Nyuma yao kuna watu wengine na vitanda vya hospitali, ikionyesha kuwa wako katika kituo cha afya.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika sindano, ikidunga sindano kwenye mkono mwingine. Wote wawili wamevaa glavu za buluu za matibabu. Inaonekana kama mtu anapokea chanjo au sindano.

Wodi wa hospitali, labda ya watoto wachanga, ikiwa na vitanda vidogo na vifaa vya kimatibabu. Watu kadhaa wanaonekana ndani, baadhi wamesimama, wengine wameketi. Mwangaza hafifu unafanya eneo lionekane lenye utulivu.

Wataalumu wawili wa afya, wakiwa wamevalia galavu, wakimhudumia mtoto mchanga, mtoto anaonekana kuwa ndani ya mashine maalum, labda, kifunganisho, cha joto. Mkono mmoja unaonekana ukishika sindano, au chombo kidogo, ukielekezwa, kwa mtoto.

Mtu mzima aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga akimuchukulia sampuli ya kupimwa cha Covid kumi na tisa labda kwa kutumia usufi wa mdomo au pua. Mtoto anaonekana kuwa mwafrika.

Mtaalamu wa afya aliyevalia glavu anachukua sampuli ya damu kutoka kwa kidole cha mtu mwingine. Labda kwa ajili ya vipimo. Utaratibu huu unafanyika kwa uangalifu na usalama.

Mikono miwili ikoshwa chini ya maji yanayotiririka kutoka bomba, juu ya sinki ya chuma. Inaweza kuwa ni mtu akifanya udhu au mtu akiosha mikono.

Kuna maumivu ya kifundo cha mguu. Sehemu nyekundu inaashiria eneo lenye maumivu au kuvimba labda kutokana na kutumia kama vile kuteguka. Mifupa ya ndani ya kifundo cha mguu imeangaziwa ikionyesha muundo wake.

Mchezaji wa ragga akisaidiwa na daktari au mhudumu wa kwanza wa afya uwanjani ,mchezaji anaonekana akiwa amepiga goti moja chini na mhudumu amepiga goti la pili akimwangalia.

Mimea mirefu, yenye majani membamba, inayofanana na vitunguu, au mimea mingine ya jamii hiyo. Mimea hiyo imepandwa kwenye udongo wenye nyasi, na magugu mengine, ikionyesha mazingira ya shamba, au bustani. Rangi zinazotawala ni kijani kibichi cha mimea, na kahawia ya udongo.

Mimea na nyasi zilizochanganyika. Mbele kuna mimea yenye majani membamba na marefu, huku nyuma kukiwa na mimea mingine na nyasi kavu. Chini kuna udongo au mchanga. Mwanga unaonekana kuangukia mimea.

Mimea midogo ingine ikiwa kijani kibichi na mengine ikiwa na rangi ya kahawia. Ikikuwa ardhini kwenye udongo. Inaonekana kama mimea ya shambani au porini.

Shamba la mahindi. Jani moja kubwa likiwa katikati ya picha. Mahindi haya yanaonekana kama yameathiriwa na ukame au joto kali, kwani baadhi ya majani yamekauka. Juu kuna anga ya buluu isiyo na mawingu.

Shamba la mihogo lenye mimea mingi majani ya mihogo yanaonekana kuwa na afya na kuna udongo mwekundu chini. Nyuma kuna mimiea mingine na miti.

Mti wenye majani mengi, mengine yakiwa mabichi na mengine yakiwa yameanza kukauka na matawi yaliyokauka pia yanaonekana. Inaonekana ni mazingira ya nje, labda bustani au msitu.

Mmea wa kijani kibichi ukiwa na manjani yenye umbo la mviringo na kingo zenye meno. Inaonekana kukuwa ardhini au karibu na ukuta.